Hili ni andiko. Andiko hili limeandikwa pale katika miti ama chombo ambalo linatuonyesha mahali ambapo kama mgeni yupo. Inatuonyesha mahali ambapo anafaa kuelekea ili asipotee katikati ya shule.

Hiki ni kitabu ambacho hasa hutumiwa na watoto waliokuwa darasa ndogo hapa kuna maandishi ambayo pale kwa katika kurasa wa eighty seven kuna vitu ambazo zimechorwa kuna familia wakikula hii vitabu hasa wanatumiwa na walimu kufunza hawa watoto.

Hizi ni karatasi ambazo haswa haswa sana ana zinatumika pale darasani ili kufunza wanafunzi ama huwa inachora alafu inapelekewa wanafunzi katika darasa ili somo lao likue la haraka na la kuvutia.

Hiki ni kitabu ambacho hasa hutumiwa na watoto waliokuwa darasa ndogo. Hapa kuna maandishi ambayo pale kwa katika ukurasa wa 87 kuna vitu ambazo zimechorwa, kuna familia wakikula. Hii kitabu haswa huwa inatumiwa na walimu kufuza hawa watoto.

Kumekuwa na ajali ambapo magari wamepata ajali. Watu wengi wamekuja ili waweze kuona kile ambacho kimetendeka pale ambapo kuna moto ambayo imechomeka pale.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti ikiwa imewekwa pale katika chumba hilo. Magari haya ikiwa iko tayari kuuzwa ikiwa yote ikiwa kwa bei tofauti tofauti.

Hapa kuna ndani kuliopo na chupa mbili na moja ikiwa rangi yake nyeupe alafu mbili ikiwa rangi yake nyeusi. Hizi ni ambazo huwa inatumika ili kuzima taa, moto endapo kutakuwa na mlipuko wa moto.

Msichana huyu ni msichana wa mazoezi amekaa pale kwa mazoezi huenda amevunjika mkono manake ameshika mkono lake na mauchungu akiwa amekaa pale alikua anafanya mazoezi za (GYM) amesimama akipumzika ama anaweza kuwa ameumia mkono.

Shamba hili ni shamba la ndizi ambapo kuna ndizi mbili ambazo zimeiva bado zikiwa pale katika shamba. Pale Kando tena kuna ndizi bado mbichi zikiwa pale iko tayari kukatwa ili iweze kupelekwa sokoni.

Hapa ni katikati la komputa, hapa kuna komputa mbili nyeusi huku mbele yake kuna karatasi ama vitabu, hapa ni mahali pa kufanyia kazi, wenyeji hawako. Kuhani inaonekana ni ya watu wawili wanafanya kazi huku.

Files hizi zikiwa zimeekwa juu ya meza nyeupe ikiwa ni faili ambazo hasa huwa inatumika pale shule kufundisha ama ni walimu ndio wanatumia hizo file .

Mwanamke mmoja akiwa anakimbia katika kiwanja huu wa wanariadha, yeye akiwa amevaa shati ambayo imeandikwa Kenya na suruali yake nyeusi. Yeye akiwa anafanya mazoezi pale kiwanja.

Hapa ni kiwanja, kiwanja hii ambayo kuna mama moja mlemavu ambaye amekaa katika mashini yake na amevaa shati lake limeandikwa Kenya, akiwa pale tayari kurusha mshale wake. Ni mchezaji.

Komputa mbili kwa rangi yake nyeusi ikiwa imeegezwa ama imesima katika meza nyeupe. Kando yake kuna vitabu ambayo imewekwa kwa laini imepengwa alafu kuna viti kwa rangi yake nyeupe.

Kuna mti mrefu ambayo kwa rangi yake nyeupe alafu kando yake kuna mti ambayo imependeza wa rangi samawati. Pale juu kuna mawingu wa rangi nyeupe. Hii mti ueda hasa ni mti ya bendera.

Hiki ni kitabu ambacho hasa huwa inatumiwa na watoto ama wanafunzi waliopo darasa la chini. Hapa kwa kitabu hiki kwa kurasa wa page sita ikiwa imeonyesha mchoro tofauti tofauti.

Dawa hii ni dawa ya kumeza, kuna chupa hii kwa rangi yake nyeupe ambayo imeandikwa maandishi kutumia rangi nyekundu, hii ni dawa ambazo huyu mwanamke ameeka kwa mkono ili aweze kuweza kumeza.

Kitabu hiki hasa ni kitabu cha darasa la kidogo. Hapa wamefungua kurasa wa 86 . Pale kuna maandishi alafu tena kuna mchoro. Hii kitabu hasa huwa inatumiwa na mwalimu ili kuelimisha wanafunzi pale darasa.

Wanariadha hawa ikiwa ni wasichana wawili na wanaume wawili wanaeza kuwa wako na shida ama walemavu hawaezi ona hawa wanasaidia kutembea. Kila mtu ako na mtu anayesaidia kutembea ili wasiweze kupata ajali na tena kumuonyesha mahali anapofaa kuenda.

Kompyuta moja kwa rangi yake nyeusi, ikiwa imewekwa pale katika meza nyeupe. Kando yake tena kuna kitabu, alafu tena kuna kiti ambayo imewekwa pale kwa rangi yake nyeupe.

Hapa ni darasa ambalo kuna viti ambayo imeekelewa pale kwa laini. Alafu pale kwa viti ya wanafunzi kuna karatasi uenda ni mtihani ambao walikuwa wameifanya.

Duka hili ikiwa imefunguluwa, alafu hapo mbele kwa mlango, kuna maandishi, ambayo imeandikwa Mpesa, pale kando kuna kiti, ya rangi yake, nyeusi, nye nyekundu ikiwa mtu anatumia kukalia akingoja, wauzaji.

Hapa ni darasa. Darasa hapa kuna viti ya wanafunzi na meza. Ilhali viti zenyewe hazijapangwa, pale mbele ni meza kwa rangi yake nyeupe alafu iko na kitabu hapa kumetulia manake hakuna mtu yeyote darasa hili.

Hawa ni wamama walemavu ambao wamevaa shati inafanana ya nyekundu ambalo limeandikwa Kenya, wote wamekaa katika mshini zao wakiwa wamevalia wakiwa kwenye wako tayari kucheza katika mchezo wao.

Mwanamke huyu ambaye ni mwanariadha ambaye huenda alikuwa katikati au wakicheza, ama wakikimbia katika maji. Yeye amefika mwisho, na tena amevaa kofia lake nyekundu, yeye akiwa bado katikati ya maji bado anaweza kuwa ako anakimbia.

Huyu ni kijana ama msichana mmoja mlemavu akiwa amevaa sare zake za uchezaji, shali lake hapo mbele imeandikwa Kenya ilhali ameshika chuma zake mbili akiwa pale akiwa shida ya mguu yaani anataka kucheza mchezo huo wa mpira ya mguu.

Kitabu hiki ni kitabu cha darasa la pili, pale ya mbali iko na maandishi pale mbele yake ambayo imeandikwa Junior English 2,tena iko na madoa madoa na maua ambayo imechorwa mbele ya hicho kitabu.

Mlango hili kwa rangi yake nyekundu ambapo pale mbele kuna maandishi hii mlango ikiwa imefungwa alfu hapa mbeleni kwa hii mlango kuna maua ambaye imependeza.

Pale kuna mlango mmoja wa rangi yake nyekundu ikiwa imeandikwa darasa la kwanza R , hii ni ambapo unaenda pale kama unataka kuingia hilo darasa unaipita hii mlango.

Wanariadha hawa ikiwa mmoja amevaa shati lake, limeandikwa Kenya, Kimani, akiwa anamefunga macho yake, bekando yake mesaidiwa, na mwanaume mwenzake, huenda wameipuka ushindi, pale kuna mashabiki, wengi wamekuja kudhuduria.

Hapa ni shule alafu pale kuna gwaride manake kuna miti ya bendera alafu mbele yake kuna mtungi ya kueka maji hapa kumetulia manake hakuna mtu yeyote ama mwanafunzi yeyote alafu kuna nyasi ambayo imekatwa kwa laini inayovutia.

Wachezaji hawa walemavu wakiwa katika uwanja wanacheza mchezo wa mpira wa mguu, wao ueda wakifanya mchezo wakitayarisha katika mchezo inayokuja ama inayokuwa mbeleni.

Hawa ni wanariadha wote wakiwa suruali zinazofana nyeusi na hila shati yao hazifanani wote wakikimbia moja uenda akona na shida ana ni mlemavu na mwingine anamsaidia pale hili kuonyesha njia anafaa kufuata.

Hapa ni darasa, darasa hili kuna ubao la nyeupe, ubao hili imeandikwa maneno inaweza kuwa imeandikwa na mwalimu akiwa anafunza watoto, tena kuna maandishi mingi katika hili ubao.

Hapa ni chumba ,ama ni shule ambapo pale imepangwa, alafu kuna nyasi imekatwa kukuvutia. Pale kuna corridor ambapo unaweza pitia tena pipe inayobeba maji.

Hapa ni darasa ama ni shule kumetulia na kunyamaza maanake huenda wanafunzi hawako ama wako ndani ya darasa wamesoma. Kumetulia nani kusafi kuna maua mbayo yanavutia yamepangwa kwa laini iliyo faa.

Wanariadha hawa wakiwa wanakimbia. Kiongozi wao ambaye amevaaa shati iliyoandikwa Kimani Kenya. Ni kama wamefunga macho huenda ameibuka ushindi, no wonder yeye sababu yake ameibuka ushindi anasherehekea.

Hapa ni darasa ambalo kuna maviti ya wanafunzi ilhali hakuna mtu au hakuna wanafunzi wanaeza kuwa wameenda nyumbani ama wako madarasa mengine. Darasa hili ni safi manake naona ni kusafi hakuna karatasi.

Watu hawa wanne, kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi pale katika mechi yeye akiwa huenda ni mlemavu ,amevaa shati lake imeandikwa Kenya akiwa tayari akisaidiwa na hao wengine akiwa tayari kushindana Katika mchezo huo.

Hizi ni tikiti ambazo mtu anahitaji wakati ambapo anataka kuhama ama kwenda katika nchi ingine, hizi ni hasaa anapohitaji mtu yeyote anafaa kuwa nazo ikiwa pale imewekwa katika meza yake rangi nyeupe.

Hapa kuna maandishi ambayo imeandikwa fire assembly point , alafu kando yake ni chupa ambayo hasa huwa inawekwa maji wakati imenyesha ikiwa kwa rangi yake nyeusi.

uende wametoka kusafisha ama kuosha. Kando yake kuna kuna maandishi ambayo inaweza kuwa ni herufi tatu cha pili. Hiki kitabu hasa huwa kinatumika kuwafunza watoto walio darasa la pili.